Mtu mmoja yuko kwenye juu ya punda. Watu kadhaa wanaonekana mbele yake wakiendelea na shughuli zao. Amezungukwa kando yake na majumba marefu meupe ambaye yanaonekana kuwa ya zamani.

Mashua mbili zimebeba watu kwenye bahari .Kuwapeleka upande mwingine. Wimbi ndogo linaonekana kutokea kwenye maji hayo ya samawati. Na miti ya kijani yako kwenye mazingira.

Masanduku ya rangi ya hudhurungi yamepakiwa kwenye chombo cha kubebea mizigo baharini. Yamefungwa vizuri nakamba ya kijani ili yasifunguliwe, na karatasi nyeupe kubandikwa. Kando yake kuna maboxi ya mbao.

Kituo cha kutoa huduma mbalimbali za serikali ,kwa mahali pamoja. Wafanyikazi wamevalia sare rasmi na wahudumia wananchi walioketi mbele yao. Kuna viti ambavyo vimepangwa kwa ajili ya wananchi ,wanaosubiri kuhudumiwa.

Ufuo wa bahari ambao una mchanga mweupe na miti mirefu ya minazi ambayo imemea. Kuna viti vya kulalia chini ya majengo madogo ya makuti. Pamoja na jengo moja ambalo ni kubwa kidogo na lina mabati ya samawati.

Feri mbili za rangi ya samawati zimegezwa kwenye bandari. Watu wengi wanaonekana wakiingia ndani ili waweze kuvuka upande mwingine. Majumba marefu yanaonekana kwenye upeo wa macho.

Magari pamoja na watu ,wanapita kwenye daraja kubwa. Ambapo Kuna taa za barabarani kando yake. Maji ya bahari yanaonekana chini ya daraja hilo na kwenye upeo wa macho Kuna jumba kubwa la ghorofa.

Gari ya moshi ya rangi nyeupe, nyekundu na ya machungwa imeegeshwa kwenye kituo cha reli. Kuna njia ya reli ambayo iko kando yake na kwenye upeo wa macho, kuna daraja la chuma pamoja na majengo ya ukubwa tofauti.

Hoteli ambayo Iko kwenye ufuo wa bahari. Kuna mti wa mtende ambao unaonekana pamoja na mimea ingine. Watu watatu wamekaa kwenye hoteli hiyo 𝑤akingoja vyakula vyao 𝑛𝑎 𝑚𝑚𝑜𝑗𝑎 wao yuko kwenye simu.

Feri moja ambayo inamaandishi ya MV LIKONI limeegezwa kwenye bandari. Imewabeba watu wengi ambao wanaonekana wakitoka baada ya kufika wanakoenda. Bahari inaonekana kwenye upeo wa macho.